Ng'ombe mweusi akinywa maji kutoka kwenye chombo cha maji, kilichotengenezwa kwa saruji, ndani ya banda la wazi lililojengwa na miti na kuwezekwa kwa mabati. Ng'ombe huyo yuko katika eneo la wazi. Kuna nyasi kavu na miti michache kwa mbali.

Mtu anayeonekana kuwa mkulima akiwa amebeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi karibu na mmea wa ndizi. Pia kuna mtoto mdogo aliyefungwa mgongoni mwa mtu huyo. Kwa nyuma, kuna mabango yanayo ashiria the RCBF na Anadi Kenya Trust yakionyesha uwezekano wa ushirikiano wa mradi unaohusiana na kilimo cha ndizi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, matoke zikiwa zimebebwa juu ya paa la gari labda kwa ajili ya usafirishaji au kuuzwa. Ndizi hizo zimefungwa vizuri kwenye chuma cha kubeba mizigo ya gari.

Shamba la mahindi, ambalo linaonekana kukauka labda kutokana na ukame au kukomaa tayari kuvunwa. Majani ya mahindi yamegeuka kuwa ya manjano na yamekomaa, ishara ya ukosefu wa maji au kufikia hatua ya kuvunwa.

Mkungu mkuu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa bado zimeungana na mmea wa ndizi. Mkungu huu unaonekana kuwa na mikono mingi ya ndizi na kila mkono una idadi mkubwa ya ndizi ndogo ndogo. Majani makubwa ya mmea wa ndizi yanaonekana nyuma ya pembeni yakionyesha mazingara ya kilimo cha ndizi.

Wanawake kadhaa wanaonekana wamevalia nguo za kitamaduni za Kiafrika zenye rangi na michoro mbalimbali. Baadhi yao wamefunika kichwa vitambaa vyekundu au vyeusi. Wanatumia vyombo ikiwemo mabakuli makubwa ya chuma ya yale yaliyotengenezwa kwa maganda ya matunda wakimwaga au kuchanganya vitu vinavyofanana na uji au kinywaji chenye rangi nyeupe.

Shamba la migomba likiwa na migomba mingi yenye majani mabichi na baadhi yakiwa na ndizi mbichi bado. Upande wa kulia wa picha unaonyesha njia au eneo lenye mimea mingi na udongo.

Mwanamke akikamua ng'ombe wa maziwa kwa mkono, huku akikikusanya maziwa kwenye ndoo ya buluu. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa wa rangi ya kahawia, na mtu huyu amevaa nguo zenye rangi angavu. Mandari ya nyuma inaonyesha mazingira ya shambani au kijijini.

Rundo za ndizi mbichi matoke na mkono ukishika baadhi yake zikiwa zimekwisha menywa. Ndizi hizi bado hazijaiva na zinaonekana kutumika kwa ajili ya kupika, kama vile kutengeneza uji wa ndizi au sahani nyingine za ndizi mbichi.

Kishada cha ndizi kadhaa, zikiwa na rangi ya manjano, kuashiria kuwa zimeiva. Zinaonekana kuwa ndizi za kawaida za kula kama vile aina ya cavendish ambayo ndiyo aina inayopatikana kwa wingi duniani.

Wanaume wawili wakiendesha shughuli za maziwa huenda wakiuza au kukusanya maziwa katika eneo la mashambani. Mmoja wao anasimama karibu na pikipiki iliyo na trela iliyobeba mitungi mikubwa ya maziwa, akionyesha usafirishaji wa maziwa. Mwanamume mwingine aliyevaa kofia ya kinga anaonekana akimsaidia au kujishughulisha na mitungi ya maziwa iliyopo.

Rundo kubwa za ndizi mbichi ambazo bado ni za kijani zikiwa, zimetandazwa chini labda baada ya kuvunwa. Hii inaweza kuashiria shamba la ndizi au soko la mazao ambapo ndizi huandaliwa kwa usafirishaji au uuzaji.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mmea wa ndizi, mkungu huu umezungukwa na majani mapana na makubwa yenye mmea wa ndizi.

Mkono ukishikilia jani la mmea wa mahindi, ambalo limeharibika, likiwa na mashimo na sehemu zilizoliwa. Ishara ya uharibifu, unaosababishwa na wadudu kama vile viwavi jeshi.

Mandhari ya shamba lenye mimea mingi haswa migomba au ndizi. Chini ya anga lenye mawingu na jua linaonekana kama shamba la ndizi au migomba. Mbali na migomba, kuna mimea mingine mirefu ya kijani kibichi kama vile nyasi au mimea ya chakula ya mifugo.

Mwanamke amesimama katikati ya shamba la migomba, akiwa amezungukwa na ndizi mbichi zilizokatwa na kuwekwa tayari kusafirishwa au kuuzwa. Mwanamke huyu anaonekana akisimamia hao wakifanya kazi katika shamba hilo, huku akiwa na ndizi nyingi zilizopangwa mbele yake.

Eneo la kilimo au ufugaji wa wanyama chini ya muundo rahisi wa makaazi au kivuli kilichojengwa kwa miti na matawi kuna ng'ombe kadhaa wamesimama au kupumzika chini ya kivuli hicho. Mbele ya picha kuna rundo kubwa la mabaki ya mimea yanayonekana kama mabuu ya miwa au mazao mengine labda yakitumika kama chakula cha mifugo au mbolea.

Mwanamume akisimama karibu na mmea wa ndizi akishika tawi lililojaa ndizi ambazo bado hazijakomaa. Mmea wa ndizi una majani makubwa na kuna mimea mingine ya ndizi inayoonekana nyuma. Maandhari inaonekana kuwa mashambani au bustani na kuna uuzio unaoonekana upande wa kushoto.

Shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hao wamefungwa kwenye vizimba maalum vilivyopangwa vizuri kwa kila malisho yaliyowekwa kwenye mifereji mbele yao. Muundo wa zizi unaonekana kuwa imara ukiwa na paa la kutoa kivuli na kuta za chuma zilizo tenganisha ng'ombe.

Shamba la migomba iliyojaa ndizi zilizoiva, zikiwa zimetundikwa kwenye migomba mirefu. Ndizi hizi zinaonekana kuwa za aina ya cavendish ambayo ni ya aina maarufu duniani kote kwa ajili ya biashara. Mazingira yanayoonekana kuwa ya kitropiki yakiashiria hali nzuri kwa ukuzaji wa migomba.

Ndizi mbili zilizokomaa, zikiwa zimelala juu ya sehemu yenye mbao nyepesi labda meza au ubao. Ndizi hizo zina rangi ya manjano iliyokolea, zikionyesha kuwa zimeiva na ziko tayari kuliwa.

Mikono ya mtu ikishika gunzi ya mahindi lililokomaa, huku kukiwa na rundo kubwa la magunzi ya mahindi yaliyovunwa chini. Mahindi yanaonekana kuwa yamekauka na tayari kwa matumizi au uhifadhi.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na mmea wa ndizi wenye ndizi zilizoiva. Mwanaume huyu anaonekana akishika au kuchuguza tunda la ndizi lililoiva, ambalo lina rangi ya njano. Mmea wa ndizi una majani makubwa ya kijani kibichi na ndizi zimeota katika kishada, zikining'inia kutoka kwenye shina la mmea.

Mtu akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mweusi anayefanana na ng'ombe wa aina ya maziwa ya freshian . Mtu huyu amevaa kofia, shati la mikono mirefu, suruali na buti na amekaa chini huku akikamua maziwa kwenye ndoo. Ng'ombe amefungwa kwa mnyororo na inaonekana kama mchakato wa kukamua maziwa kwa mkono unaendelea.

Eneo la kukusanyia maziwa au kituo cha ununuzi wa maziwa kina vifaa mbalimbali vya alumini vinavyojazwa maziwa ambavyo kwa kawaida hutumiwa kusafirisha maziwa ghafi kutoka kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watu wawili wanaonekana wakiendesha shughuli katika kituo hicho huku mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe na mwingine akiwa amevaa nguo za giza akionyesha shughuli za kila siku za biashara za maziwa.

Mti una majani makubwa, marefu na mapana, yanayofanana na yale ya ndizi, yaliyopangwa kwa namna ya shabiki au rundo. Ina shinia nne ambalo linaonekana kuwa na mabaki ya majani yaliyokauka chini. Mti umepandwa katika mazingira ya kijani kibichi, pengine msitu au eneo lenye mimea mingi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo bado ni za kijani zimerundikana chini ya mti wa ndizi hao katika shamba la ndizi. Mtu mmoja amesimama karibu na rundo hilo la ndizi akionekana kama mkulima au mfanyikazi wa shamba la ndizi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mingi ya ndizi ikionyesha mazingira ya kilimo cha ndizi.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba kinachonekana kama maabara. Wote wamevaa nguo nyeupe za maabara na kofia za nywele na wawili kati yao wamevaa buti nyeupe. Mwanamume mmoja amesimama akikoroga kitu kwenye sufuria kubwa iliyowekwa juu ya jiko, huku mwanamume mwingine akisimama karibu naye. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha kijani kibichi akitazama shughuli hiyo.

Shamba la ng'ombe wa maziwa, wanalishwa ndani ya zizi lenye paa. Kuna mtu anayetembea katikati ya ng'ombe hao, ambao wamepangwa kwa safu wakila malisho kutoka kwenye vibanda vya kulishia. Mazingara yanaonyesha, kuwa ya shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa.

Mtu labda mfanyikazi wa shamba, akipuliza dawa ya kuua kupe au wadudu wengine kwenye ng'ombe mweusi na mweupe, anayeonekana kuwa ng'ombe wa maziwa, fresian . Mtu huyo amevaa vazi la kinga la manjano na kofia ya manjano na anatumia pump ya kunyunyuzia aliyobeba mgongoni, iliyoandikwa Farmate. Ng'ombe huyo amefungwa kwenye eneo la mbao na mandhari yanaonyesha mazingira ya shamba au eneo la ufugaji.

Ni jengo ambalo linaashiria kiwanda cha maziwa. Wafanyikazi wakiwa wamevaa sare ambazo zinafanana pamoja na kofia. Wafanyikazi hawa wakiwa katika sehemu mbili tofauti. Walio ndani ya kiwanda na wenye nje ya kiwanda. Walio ndani ya kiwanda wanaonekana kumwaga maziwa kwenye sehemu ambayo ni safi katika mahifadhi.

Ndama kadhaa wa ng'ombe, wakiwa wamefungwa katika eneo linaloonekana kama shamba la ng'ombe wa maziwa, ndama hao wa rangi nyeusi na nyeupe na wengine wanaonekana kuwa na vitambulisho maskioni. Mazingira yanaonekana kuwa na udongo na miundo ya chuma inayotumika kama vizuizi au sehemu ya banda.

Shamba la mahindi lililoadhiriwa na wadudu hasa viwavi jeshi vamizi. Majani ya mahindi yanaonyesha dalili ya kuliwa na mashimo yasiyo ya kawaida ikionyesha uharibifu unaosababishwa na wadudu hawa. Viwavi jeshi vamizi hujulikana kwa kusababisha uharibifu wa mazao mbalimbali ikiwemo mahindi.

Magunia mengi ya nyasi yaliyobanwa na kupangwa kwa uangalifu ndani ya ghala au eneo la kuhifadhia. Nyasi hizo zinaonekana kuwa zimebanwa vizuri na kuunda marundo makubwa na baadhi yameangwa kwenye paleti za mbao. Rangi ya nyasi ni kijani kibichi, ikionyesha kuwa labda ni nyasi mpya au imehifadhiwa vizuri.

Kipimo cha maziwa kimejaa maziwa meupe, kikionyesha kiwango cha maziwa iliyokusanywa. Nyuma ya kipimo kuna vifaa vingine vya kukamulia maziwa, kama vile mabomba na miundo ya chuma, ikionyesha kuwa mandhari haya ni shamba la ng'ombe au kituo cha kukamua maziwa.

Shughuli ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, ambapo wafugaji wanamlisha ng'ombe kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa katika banda la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hao ni wa aina ya friesian wanaojulikana kwa uwezo wao wa kutoa maziwa mengi.

Soko la matunda hasaa likionyesha ndizi nyingi. Kuna matunda mengi ya ndizi yaliyokomaa njano na yasiyokomaa kijani, yakining'inia na kuwekwa kwenye rundo, huku matunda mengine mbalimbali, yakionekana kwa nyuma.

Mkulima anayeweza kuwa mzee akiwa shambani mwake la mahindi akishikilia gunzi la mahindi lililokomaa. Mahindi yanaonekana kukomaa na tayari kwa mavuno, mkulima anaonekana mwenye furaha na kuridhika na mavuno yake.

Shamba la migomba likiwa na mimea nyingi yenye migomba yenye majani mabichi na makubwa yenye afya. Udongo unaonekana kuwa mwekundu au wenye rangi ya udongo, unaoashiria eneo la kilimo.

Safu ya miche midogo ya migomba iliyopandwa katika mifuko midogo mieusi au sufuria za kitalu. Miche hii ina majani mapana ya kijani kibichi na inakuwa kwa mpangilio ikionyesha mazingira ya kitaluum au bustani ya kibiashara, ambapo migomba inatayarishwa kwa ajili ya kupandikizwa shambani.

Mwanamke akimenya ndizi mbichi au mihogo akiwa amekaa chini katika eneo la mashambani huku kukiwa na mimea ya ndizi na migomba nyuma yake, mwanamke huyu anaonekana akichata mazao hayo ambayo yamewekwa kwenye kikapu kilichotengenezwa kwa majani au nyenzo zingine za asili

Mtu ambaye amevaa kofia ya pikipiki na koti jeusi, akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani kibichi na ndani ya pipa kubwa jeupe lililobebwa kwenye gari la kubeba mizigo. Kuna mapipa mengine kadha meupe yaliyojazwa maziwa yakiwa yamewekwa gari hilo na mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la wazi lenye miti na anga la wazi.

Mtu akikamua ng'ombe katika eneo la wazi labda katika jiji au shamba. Mtu huyu amekaa chini akitumia ndoo ya buluu kukusanya maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia iliyokolea.

Ng'ombe wa maziwa, akikamuliwa maziwa kwa kutumia machine ya kukamua maziwa. Machine hiyo imeunganishwa kwenye chombo cha kukusanyika maziwa chini. Ng'ombe huyo anaonekana akila kutoka kwenye hori au chombo kingine cha malisho.

Mkungu wa ndizi bichi ambacho bado ni za kijani kibichi, na hazijaiva kikamilifu. Hizi zinaeza kuwa ndizi za kupikwa au aina nyingine ya ndizi, ambazo huiva na kuwa njano. Ndizi hizi zinaonekana zikiwa bado zimeungana na mti wake.

Watu watatu waliobeba ndizi nyingi za kijani kibichi, zikiwa zimewekwa kwenye majani ya ndizi au migomba labda zikiwa zimetoka kuvunwa au zimetayarishwa kwa usafirishaji. Mandhari inaonekana kuwa shambani au eneo la kilimo likiwa na miti ya ndizi au mimea mingine mingi nyuma.

Mwanaume anasimama mbele ya meza yenye vigae. Amevaa koti ya maabara akishika chombo cha kiowevu na kifaa cha kupima. Chumba kinaonekana kama maabara au eneo la majaribio kukiwa na vifaa kama vile silinda ya kupimia, vikombe vidogo vya sampuli na chombo cha kielektroniki kinachofanana na bafu la maji au incubator .

Mtu akiwa kwenye shamba la migomba akionekana akishughulika na kifaa fulani ambacho kinaweza kuwa sehemu ya kilimo bora au utafiti wa mimea. Shamba hilo linaonekana kuwa na migomba mingi ikionyesha eneo la kilimo cha ndizi.

Mwanamume akiwa shambani akishughulika na mmea unaofanana na mgomba wa ndizi, anaonekana akichunguza au kufanyia kazi sehemu ya mmea, labda akifunga ndizi au akishughulikia kwa njia nyingine. Mazingira yanaonyesha shamba lenye mimea mingi.

Mwanaume akiwa ameshika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi akiwa amesimama katikati ya shamba la ndizi. Mwanaume huyo anaonekana kukagua au kushikilia mkungu huo wa ndizi ambao bado haujaiva. Majani makubwa ya migomba yaonekana wazi nyuma na kuzunguka mwanaume huyu yakionyesha mazingira ya kilimo cha ndizi.

Mandhari ya kilimo, inaonekana kuwa na miti na migomba na mashamba yaliyolimwa, yenye udongo mwekundu uliotayarishwa kwa ajili ya kilimo. Mandhari yamezungukwa na mimea na miti mingi, chini ya anga la blue lenye mawingu.

Mtu akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa mkono, huku akikusanya maziwa hayo kwenye ndoo. Ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe na maziwa yanatiririka kutoka kwenye chuchu zake, kuingia kwenye ndoo.

Mwanaume anaonekana akifanya kazi kwenye rundo kubwa la kitu kinachoonekana kama nyasi kavu au mabaki ya mazao labda lisho ya mifugo au mbolea. Mwanaume huyu anavaa shati jekundu na suruali nyeusi. Anatumia jembe au zama nyingine ya kilimo kinachanganya au kusogeza rundo hilo. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na muundo mweusi labda hifadhi ya makaazi.

Mikono miwili ikichanganya kitu kinachoonekana kama unga au uji katika bakuli kubwa la chuma, inaonekana kama mchakato wa kuandaa chakula au kinywaji, labda kwa kutumia vyombo vya jadi vya mbao.

Wanawake kadhaa wakishughulikia chakula labda katika mazingira ya sherehe au mradi wa kijamii. Mwanamke mmoja katikati anaonekana akitumia uma kuweka kitu cheupe kinachoonekana kama chakula kilichosagwa au unga kwenye vikombe vidogo vya palstiki viliowekwa kwenye trei ya metali. Vikombe hivi vimejaa sehemu ya chakula hicho cheupe na vingine vikiwa vitupu.

Mwanamke amevaa nguo nyekundu na kitambaa kichwani, akisimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi, anaonekana akipanga au kuhudumia ndizi. Ndizi nyingine zikiwa zimepangwa katika marundo makubwa, kwenye meza au vibanda vya soko, baadhi ya ndizi zinaonekana zikiwa zimeiva na tayari kuuzwa.

Mfanyikazi akihamisha maziwa kutoka kwa chombo kikubwa hadi kwenye chombo kingine, pengine kwa ajili ya usindikaji au uhifadhi. Mfanyikazi huyu amevalia kofia ya nywele na sare nyeupe, akionyesha kuzingatia usafi, katika mazingira ya kazi ya maziwa.

Shamba la migomba likiwa na miti ya migomba iliyopandwa kwa safu. Sehemu ya mbele inaonyesha shina la mgomba likiwa na chipukizi mpya chini yake. Migomba mingine inaonekana ikiendelea mbele katika safu zilizopangika vizuri. Udongo unaonekana kuwa na matope na kuna vifuniko vya plastiki au matandazo kwenye udongo karibu na migomba labda kwa ajili ya kuthibiti magugu na kuhifadhi unyevu.

Mwanamke akitabasamu na kuketi katikati ya shamba lenye mimea mingi ikiwemo mahindi na mimea mingine ya kijani kibichi. Mwananke huyu amevaa fulana nyeusi yenye nembo ya bat man na anaonekana kufurahia mazingira ya shamba.

Mfanyikazi aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia, anahamisha maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma, uliotumika kusafirisha maziwa na kuyamimina kwenye tanki kubwa la kukusanyia maziwa. Mtu mwingine anaonekana akishusha mitungi mingine ya maziwa, kutoka kwenye gari ndogo la kubebea mizigo.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, zilizotundikwa kwenye mmea wa ndizi kati kati ya shamba la ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa bado hazijaiva kikamilifu, zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanayoonyesha mimea mingine ya ndizi na udongo wenye majani makavu au mabaki ya mimea.

Mwanasayansi wa kike labda katika maabara ya utafiti au tibicho ya ubora, akifanya kazi na sampuli ya maziwa amevalia koti nyeupe ya maabara, kofia ya nywele ya kijani, barakoa ya buluu na glovu za buluu, akionyesha kuzingatia usafi na usalama wa maabara.

Mwaume akishika rundo kubwa la ndizi mbichi zinazoonekana kuwa matoke au ndizi ya kupika. Kuna rundo kingine ya ndizi chini yake na mandhari ya soko au eneo la wazi la biashara likionekana nyuma.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikining'inia kwenye mmea wa ndizi, majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi yanaonekana nyuma ya kuzunguka mkungu huo. Mkungu huu unaonekana kuwa mzito na umebeba ndizi nyingi.

Mahindi yaliyokaushwa yakiwa yamening'inia kwenye kamba au mnyororo ndani ya muundo wa mbao labda kwa ajili ya kuhifadhi mbegu au kukausha mavuno. Chini ya mahindi hayo, kuna chombo cha manjano kilichowekwa kwenye ubao ambacho kinaweza kuwa kimehifadhi kitu au kutumika kwa madhumuni mengine ya uhifadhi.

Watu wawili wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa kiwanda cha usindikaji wa maziwa au bidhaa za maziwa, watu hao wamevaa nguo nyeupe na barakoa, wakionyesha kuwa wanazingatia usafi. Mmoja wao anaonekana akimimina kitu kutoka kwenye kifurushi kidogo kupitia faneli ya kijani kibichi ndani ya chombo kikubwa cha kioevu kinachoonekana kuwa maziwa.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe akiosha ng'ombe ndani ya zizi, akitumia hosi ya maji, kuna ng'ombe wengi wakiwa wamesimama kwenye zizi hilo, na baadhi yao wanaonekana wakila kutoka kwenye malisho.

Maonyesho au hafla inayohusiana na bidhaa za maziwa nchini Kenya, labda inayoendeshwa na bodi ya maziwa ya Kenya. Mwanaume mmoja aliyevaa kanzu nyeupe ya maabara, anaonekana akitoa maelezo kwa watu wawili waliokusanyika karibu na stendi ya bidhaa ya maziwa na vifaa vinavyohusiana na sekta ya maziwa ikiwemo mitungi ya maziwa.

Rundo la ndizi mbivu njano na ndizi mbichi kijani, zikining'inia katika soko la matunda na mboga. Nyuma yake kuna matunda na mboga nyingine mbalimbali. Nyanya zinaonekana zikiwa zimeekwa chini. Mandhari yanaonekana sokoni.

Ndizi mbichi au matoke zikiwa zimekatwa na nyingine bado zikiwa na maganda. Mkono unaonekana ukiwa umeshika kipande cha ndizi kilichomenywa, huku nyuma yake ndizi zingine zikionekana chini pamoja na maganda yake.

Watu kadhaa wakisimamia ng'ombe wa maziwa ndani ya banda au zizi lililojengwa kwa ajili ya mifugo. Mwanamume mmoja amesimama mbele akishika mti unaoonekana kutumika kuongoza au kutuliza ng'ombe. Mwanamke amesimama karibu na ng'ombe, akionekana kuwatunza. Ng'ombe wawili, weusi na weupe, wanaonekana wakiwa ndani ya zizi.

Watu wawili wakimwaga kiyoyevu kutoka kwenye chombo kimoja kikubwa cha kijani kibichi, kwenda kwenye ndoo ya chuma. Mwanamke ameinama akiwa ameshikilia ndoo ya chuma na mwanaume amesimama akimwaga kiyoyevu. Wote wawili wako nje karibu na jengo lenye ukuta wa rangi ya udongo.

Mtu akiendesha pikipiki iliyobeba mikebe mingi ya maziwa barabarani, akionyesha usafirishaji wa maziwa labda kwa ajili ya kupeleka au kukusanya maziwa. Pikipiki hiyo ina namba ya usajili KMDD 3796. Nyuma yake kuna magari mengine na mazingira ya barabara.